Sehemu hapa ni hospitalini ambapo pana mgonjwa ambaye anashughulikiwa na madaktari. Madaktari hawa wanaonekana wameweza kuvalia nguo za kujikinga na barakoa kwenye midomo na mapua yao.

Sehemu hii inaonekana kuwa ina gari lilioweza kupakiwa. Pia pana gari lingine lililoweza kupakiwa pahali ambapo pameweza kukingwa miale ya jua kutumia mabati pana kivuli.

Hapa pana daktari na muuguzi. Muuguzi huyu anaonekana anaugua jino, ambapo dakatari huyu ni daktari ambaye anashughulika na meno, anaweza kumtibu kwa njia ipasavyo.

Sehemu hii ni sehemu paliokumbwa na janga. Janga hili haswa linaonekana ni janga la maji au mvua. Panaonekana pana maji mengi yaliyosimama sehemu hii na watu wanatembea ndani ya maji yale.

Hii panaonekana pana mtu ambaye anatembea pia panaonekana pana mfugo ambao wanapitia sehemu hapa. Huko mbali mbali panaonekana pana miti ambayo yanaweza kunyauka.

Sehemu hapa ni shuleni na pana mwanafunzi ambaye anaonekana ameweza kuvalia sare yake ya shule na mwanafunzi huyu anaonekana ana nawa mikono kutumia maji ambayo yanatiririka.

Hapa ni sokoni ambapo panauza bidhaa za kula kama vile; nyanya, karoti, vitunguu, kabichi, viazi na bidhaa zinginezo zimeweza kupangwa vyema kila bidhaa kando ya nyingine.

Sehemu hii ni sehemu barabarani. Barabarani hapa ni barabara ambayo inajitokeza pahali ambapo pana miti mingi miti ambayo inaonekana kuwa inatengeneza kichaka kikubwa.

Humu hapa ni sehemu ambapo pana gari . Gari hili linaonekana ni ambyulensi . Huenda sehemu hii ni hospitalini ambapo mataa yameweza kuwashwa kila sehemu. Mataa haya yanawaka vyema.

Sehemu hii ni makazi ya watu, ambapo wameweza kujenga majengo Kwa mabati. Pia kuna watoto wawili ambao wamesimama pahali ambapo panaonekana ni pahali penye uchafu.

Sehemu hapa, huenda ni hospitalini ambapo pana mzee na pia daktari ambaye ni mwanamke. Daktari huyu anaonekana kumdunga mzee yule, shindano kwenye mkono wake. Daktari huyu ameweza kuvalia barakoa.

Huyu ni mtu ambaye ananawa mikono. Mtu huyu anaonekana kuwa anasugua mikono yake na pande zote, upande ya nyuma na ya mbele na kujipaka sabuni vyema ili aweze kung'ara.

Hii panaonekana ni shambani ambapo kumeweza kumeeshwa mimea kwa njia ipasavyo. Pia pana miti mirefu iliyopandwa huku. Pia panaonekana pana jumba ambalo limeundwa kwa kutumia mbao.

Sehemu hii ni shambani ambapo pana ukulima. Ukulima wa bidhaa kama vile vitunguu. Pia panaonekana pamejengwa na mbao ambazo zimeweza kuundwa vyema.